Mfumo wa kilimo cha udongo ambapo mimea inaonekana kama saladi inakuja bila kutumia udongo. Mimea hii ya kijani kibichi imepandwa kwenye mashimo ya mabomba meupe na inaonekana inakua vizuri. Mabomba imepangwa kwa mistari mirefu na inawezekana kuona miundo ya ufanisi mbele yake. Hii inaonyesha njia ya kisasa na ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa kilimo cha aquaponics ambapo mimea midogo imepandwa juu ya chungu cheusi na chini yake kuna tangi la njano lenye samaki wanaogelea. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kilimo endelevu inaochanganya ufugaji wa samaki na ukuzaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Kuna mimea inayoonekana kama saladi, ikiwa imepandwa kwenye vikapu vidogo vilivyowekwa kwenye muundo uliyoinamishwa. Mizizi mirefu nyeupe ya mimea hiyo inaelekea chini na kuzamishwa kwenye beseni la buluu lililojaa maji, ambayo ndio chanzo cha virutubisho.

Mmea mdogo wenye majani mabichi ukioteshwa kwa mfumo wa kilimo cha maji. Unaonekana umewekwa kwenye kikombe cheupe chenye mashimo chini na mizizi yake inaning'inia chini ikionyesha kuwa haukutumia udongo. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia ardhi.

Mimea midogo ikioteshwa kwenye mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea inakua katika mabomba meupe yenye mashimo na haitumii udongo. Mimea hii inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri. Hii ni njia ya kisasa na ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa kilimo maji ambapo mimea midogo yenye majani mabichi inakua katika mabomba meupe yenye matundu. Mfumo huu una viwango vitatu vya mabomba na unaonekana umewekwa nje labda bustani dogo. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe, yaliyopangwa kwa ghorofa. Mfumo huu unaruhusu mimea kukua bila udongo ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo endelevu.

Mfumo wa kilimo maji ambapo mimea midogo imepandwa kwenye vizimba vyeupe vya polysterene vilivyowekwa juu ya makreti mekundu. Mimea hio inaonekana kukua bila udongo ikipata virutubisho kutoka kwa maji yanayopita kwenye mirija. Inaonyesha njia ya kisasa kwenye kilimo.

Mfumo wa kilimo ulio na mabomba meupe yaliyopangwa kwa ghorofa tatu yakishikiliwa na fremu ya mbao. Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwenye matundu ya mabomba hayo ikionekana kustawi vizuri. Chini yake kuna sifinia za mimea mingine iliyopandwa kwa njia ya kawaida.

Mimea midogo, ikiwezekana lettuce ikikuzwa kwenye mfumo wa hydroponic . Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe, na mizizi yake imezamishwa kwenye maji yenye virutubisho yaliyomo kwenye matangi mawili ya buluu hapo chini. Inaonekana kama kuna mfumo wa kusukuma maji ili kuzungusha virutubisho.

Mwanamke mchanga labda wa asli ya kiaflika amevaa shati la milamba miekundu na nyeupe akitazama na kugusa mimea ya kijani kibichi inayopandwa kwa mfumo wa wino. Inaonekana yuko ndani ya chafu au bustani ya usasa ya kilimo cha hydroponic, kwani kuna miundo ya mabomba na mifumo ya umwagiliaji inayoelekea ju. Anaonekana akichunguza mimea kwa uangalifu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydrophonic ambapo mimea inaonekana lettuce au boga nyingine za majani, inakuwa katika mabomba meupe maji yenye virutubisho yanaonekana yakitiririka ndani ya mabomba yakitoa chakula muhimu kwa mimea badala ya udongo. Mfumo huu unaonekana kuwa safi na uliopangwa vizuri ukisistiza matumizi bora ya nafadhi na rasilimali.

Huu ni mfumo mdogo wa kilimo cha hydroponic uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya PVC. Kwenye ngazi mbili, kuna mimea ya lettuce inakua ya kijani kibichi juu na ya zambarau chini. Mfumo huu umewekwa kwenye sakafu ya vigae vya kahawia labda ndani au nje karibu na ukuta. Inaonyesha njia ya kisasa ya kulima mazao katika nafasi ndogo.

Huyu ni mwanaume akiangalia mimea ya strawberry nani ya chafu kubwa. Mimea hiyo imepandwa kwenye mfumo iliyoinuliwa labda kwa kutumia njia za kilimo cha mifuko ambapo kuna udongo ama mazingira mengine na kuwa ndani ya mifuko au milija nyeupe. Mwanume huyo ameshika strawberry moja akionyesha uhakiki au ukusanyaji wa matunda. Chafu ina muundo wa chuma na plastiki na kuna safu ndefu za mimea zinazoonekanana nyuma yake.

Wafanyakazi wawili, wakiwa wamevalia sare za kijani na barakoa, wakishughulikia parachichi kwenye laini ya upakiaji. Parachichi nyingi zimepangwa kwenye meza kubwa na wafanyakazi wanazipakia kwenye masanduku.

Shamba kubwa la mboga labda kabichi, zikipandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Udongo unaonekana kuwa tifu tifu na kuna majengo ya kilimo au viwanda kwa mbali. Inaashiria kilimo kikubwa au cha kibiashara.

Shamba kubwa la kisasa la nguruwe, ambapo nguruwe wengi wanafungwa ndani ya viziba maalum. Wamepangwa kwa safu ndefu pande zote mbili za njia kuu kuashiria kilmo cha nguruwe kwa kiwango kikubwa au cha kawaida.

Shamba ndogo au bustani ya mimea midogo labda miche ya migomba iliyo pandwa chini ya kivuli cha wavu. Majani ya mimea yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya. Nyuma kuna majengo na watu wawili na anga lina mawingu meupe.

Chafu kubwa yenye muundo wa chuma na kioo uliojaa mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu. Mimea hiyo inaonekana kuwa saladi au mboga zingine za majani. Upande wa kushoto kuna mtu mmoja amevaa kofia na anafanya kazi kati ya mimea. Chafu inaonekana kuwa ya kisasa na yenye mfumo ya kutosha ya hewa.

Ndani ya zizi kubwa lenye ng’ombe wengi wa maziwa. Wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Ng’ombe wamepangwa kwenye vizimba au nafasi maalum, wakila au wakipumzika. Inaonekana ni shamba la kisasa la ufugaji wa maziwa.

Shamba kubwa ya mahindi yenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu na ilinyooka ikipotea hadi upeo wa macho. Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu au wenye rutuba. Anga lina mawingu meupe meupe na kuunda mandhari tulivu na inayoonyesha kilimo kikubwa cha viwandani.

Mashine kubwa ya njano inayoonekana kuwa ni mashine ya kuvunia nafaka, ikifanya kazi shambani. Mtu mmoja anaendesha mashine na mwingine anaonekana amesimama juu ya mashine. Nyuma ya shamba, kuna miti ya minazi, na nyumba zinazoonekana kwa mbali. Ikionyasha mandhari ya kijijini au mashambani. Anga ni nyeupe na ina mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mwanaume akitembea kwenye shamba kubwa la mahindi na mimea mingine. Amebeba mkoba mgongoni na amevaa buti. Shamba linaonekana kuwa kijani kibichi na lenye afya likionyesha shughuli ya kilimo.

Kundi kubwa la kuku wakiwa wamekusanyika ndani ya banda. Kuku hawa wana rangi mbalimbali ikiwemo kahawia, nyeupe na nyeusi. Wengine wanaonekana kuwa na masega mekundu angavu. Kuna vyombo vya chakula na maji vikiwa vimetawanyika kati yao na sehemu za kupanda vimetengenezwa kwa mbao au chuma pembeni.

Hii ni shamba kubwa la mboga za majani labda kibichi au spinach zinazokuzwa ndani ya greenhouse au chafu. Mboga hizo zimepandwa kwa safu na majani yake ya kijani kibichi yanaonekana yenye afya. Kwa mbali, kuna mtu mmoja labda mkulima akiwa ameinama na kufanya kazi shambani. Mwanga wa jua unapenya kupitia paa la chafu na kunaonekana milima au miti kwa nyuma.

Kundi la ng'ombe ndani ya zizi wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vya chuma zinavyowaruhusu kufikia chakula. Ng'ombe hawa wana rangi ya kahawia na nyeupe huku mmoja akiwa mweusi na mweupe upande wa kushoto. Wanaonekana wanakula chakula kilichomwagwa mbele yao. Hali ya zizi inaashiria ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa au nyama.

Rundo kubwa la vitunguu vyeusi. Huku mkono ukionekana ukitupa vitunguu vingine kwenye kikapu cha bluu kilichojaa vitunguu. Hii inaweza kuwa sehemu ya uvunaji au ufungashaji wa vitunguu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye bustani ya mimea. Kuna mistari kadhaa ya mirija midogo iliyopangwa kwenye vitanda vya udongo vilivyo andaliwa kwa kilimo. Mfumo huu unaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo hususan umwagiliaji bora wa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji uliofichwa ardhini ndani ya sanduku la kijani. Kuna kichujio cheusi, kidhibiti kizungukizo na vali ya bluu inayodhibiti mtiririko wa maji. Vifaa hivi vimeunganishwa na mabomba meupe na vipo kwenye kokoto.

Shamba la mimea michanga, labda pilipili hoho au mboga zingine, zikiwa zimepandwa kwenye mistari. Bomba jeupe lenye umwagiliaji linapita katikati ya mistari ya mimea, likiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Mifumo wa umwagiliaji wa matone inaonekana ikiendesha kando ya mimea ikisisistiza matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mashamba ya mimea ya kijani kibichi yakiwa yanamwagiliwa maji. Mifumo ya unyunyizaji maji inaoneana ikinyunyiza maji juu ya mazao na matone ya maji yanaonekana yakimetameta juani. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo.

Mashamba yaliyolimwa kwa mistari mirefu, huku mimea michanga ikiota sambamba na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea imepandwa kwenye matuta yaliyofunikwa na plastiki nyeusi na mirija ya umwagiliaji inaonekana ikipitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mistari mirefu na mimea midogo iliyopandwa, na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yametandazwa kando yao. Udongo unaonekana kuwa kavu kiasi na kuna miti mirefu kwa nyuma ikionyesha mandhari ya asili.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu ambapo mimea midogo imepandwa katika mistari mirefu. Kila mstari wa mimea una mfumo wa umwagiliaji wa matone uliojengwa kwa mirija nyeusi ikipitisha maji moja kwa moja kwenye mimea. Mbali kidogo nyuma, kuna watu wachache wanaonekana wakifanya kazi shambani.

Shamba la nyanya au mimea mingine inayofanana iliyopandwa kwa safu. Kila mmea umeshikiliwa na mti mrefu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana karibu na mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na nyuma kuna miti mingine na eneo la kijani kibichi. Inaashiria kilimo cha kisasa au kilichoendelea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya safu za mimea shambani. Mimea inaonekana kuwa na afya, na ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu kutokana na umwagiliaji. Kuna miale na jua inayoakithi kwenye maji, ikionyesha kuwa ni mchana.

Mfumo wa umwagiliaji unatumia bomba la kunyunyizia maji, ambalo linaonekana kuwa limetandazwa ardhini. Maji yanatoka kwenye bomba hilo kwa namna ya mvua ndogo, yakinyunyizia udongo ulio wazi unaoonekana kuwa na unyevu kidogo. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaosaidia kusambaza maji kwa upana na kwa ufanisi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, bomba jeusi lenye matone ya maji likianguka chini linaonekana kwa karibu likiwa limetandazwa karibu na mmea mdogo wenye majani mabichi. Udongo unaonekana kuwa mkavu kidogo na kuna mimea mingine kwa mbali iliyo na ukumu. Hii ni njia bora ya umwagiliaji inayohifadhi maji kwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna safu za mimea michanga labda pilipili hoho au nyanya zilizopandwa kwenye udongo, karibu na kila safu ya mimea kuna bomba jeusi ambapo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kiasi kuashiria umwagiliaji unaoendelea.

Shamba lililoyotayarishwa kwa kilimo, likiwa na mistari miwili ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kati ya mistari hio, kuna bomba la umwagiliaji ya rangi nyeusi likiwa limetandazwa ardhini, likionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea iliyopandwa ina majani mabichi, na mimea mingine mikubwa kidogo inaonekana pembeni mwa picha.

Hii ni chafu ambapo mimea ya pilipili hoho ya rangi ya njano inalimwa. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu na imeungwa mkono kwa kamba au miti midogo. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoendeshwa kando ya safu za mimea. Njia ndogo ya udongo imeachwa katikati ya safu ili kuruhusu upatikanaji. Mimea ina majani mengi na inaonekana kuwa na afya ikiwa na matunda mengi ya pilipili hoho.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye bustani. Kuna vitanda vitatu vya bustani vilivyotengenezwa kwa mbao na kila kitanda kina mistari na mirija nyeusi ya umwagiliaji inayopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Baadhi ya mimea midogo inaonekana ikikuwa kwenye udongo. Njia zilizotengenezwa kwa mawe tambarare zimetenganisha vitanda hivyo vya bustani.